Hili ni huduma ya afya. Inaonyesha wafanyikazi wa afya wakimpa mwanamke chanjo. Mwanamke ameketi kwenye kiti na wafanyikazi wa afya anamdunga sindano kwenye mkono wake. Wafanyikazi wengine wa afya wanasimama karibu wakisubiri zamu yao.

Hili ni matibabu ya watu wakubwa. Inaonyesha vidokezo vya kuzuia malaria. Inasisitiza kuhusu umuhimu wa kupata chanjo, kuvaa nguo za kujikinga na kulala chini ya neti. Picha hii inakusudia kuelimisha watu kuhusu njia bora za kujikinga na malaria.

Hii ni nyumba ya afya. Inaonyesha mfanyikazi wa afya akiwa amevalia vifaa vya kujikinga kamili, katika mazingira yanayoonekana kama chumba cha wagonjwa mahututi. Mfanyikazi huyu wa afya anaonekana akishughulikia vifaa vya matibabu.

Hawa ni madaktari katika chumba ya upasuaji. Inaonyesha kundi la madaktari, wanafanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Wamevaa nguo za upasuaji na kofia za upasuaji. Kuna vifaa vya matibabu karibu nao.

Hili ni maeneo ya hospitali, inaonyesha watu wawili katika nguo za kujikinga, mmoja akimsaidia mwingine. Inaweza kuwa hii ni katika mazingira ya hospitali au maeneo mengi ya afya. Mmoja wa watu amevaa koti la bluu na mwingine amevaa nguo nyeupe ya kujikinga na kofia.

Hapa ni eneo la hospitali. Inaonyesha mtu anayekuwa anaonekana kama daktari ama mhudumu msaidizi wa afya. Mtu huyo, anaonekana akiandika katika karatasi. Kuna karatasi nyingi na vitabu mezani. Karatasi moja ina nembo ya county .

Hili ni afya ya umma, inaonyesha kliniki ya simu ya Beth Mugo cancer foundation. Kliniki hii inatoa huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kisasi na tezi dume. Msingi wa saratani wa Beth Mugo ulianza ili kuanzisha uchunguzi wa saratani miongoni mwa wakenya ili kuwa ugunduzi wa mapema.

Hili ni afya ya jamii inaonyesha kliniki ya wizara ya afya ,kliniki hii inaonekana kuwa imetengenezwa kwa chombo kubwa kuna watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na kliniki hiyo.

Hili ni afya ya jamii na ufikiaji. Inaonyesha kliniki ya simu ya Beyond Zero , ikiwa na watu wakisubiri kuhudumiwa. Kuna wafanyikazi wa afya wamevaa mavazi ya kitaalamu wakihudumia wagonjwa. Kliniki hii inatoa huduma za afya kwa jamii.

Hili ni afya ya kijamii na ufikiaji, linaonyesha wanawake wawili wakiwa wamekaa mezani, wamevaa sare nyekundu na kofia za upasuaji za rangi ya bluu, wanaonekana kuwa wanashughulikia vifaa vya matibabu kama vile sindano, dawa na chupa za maji.

Hili ni hospitali. Katika hospitali hili, inaonekana kuwa na wahudumu wanaojadiliana kwa vikundi. Hizo vikundi ni tatu na pia wamekaa katika viti. Hizo viti inaonekana kuwa za plastiki na pia hawa wahudumu wanaonekana kuwa na mavalio ya kikazi.

Hii ni afya ya jamii inaonyesha maandamano ya uma yanayohusiana na siku ya ulimwengu ya kuona, yakiongozwa na wafanyikazi wa hospitali ya rufaa ya Moi . Maandamano haya yana mabango yenye ujumbe kuhusu umuhimu wa kutunza macho. Maandamano haya ni ya kutoa ufahamu kuhusu afya ya macho na uhamasishaji wa watu kutunza macho yao.

Hili ni afya ya jamii. Inaonyesha mwanamke anayetabasamu akiwa ameketi mezani. Mbele yake kuna sanduku la bidhaa za afya na nyuma yake kuna kuta zilizopambwa na nguo na masanduku. Mwanamke huyu anaweza kuwa mfanyikazi wa afya au mhudumu wa jamii akitoa huduma za afya. Sanduku lenye nembo ya sure linaweza kuwa ni ya kondomu au bidhaa nyingine za afya.

Hili ni afya ya jamii. Kuna kikundi la watu walio kaa pamoja, huku mmoja wao akiwa amevaa fulana ilioandikwa Community Health Worker . Watu wengi wanaonekana wakisikiliza au kushiriki katika mazungumzo.

Ile ni afya ya meno. Inaonyesha mwanaume akipiga mswaki meno yake. Ana mswaki mweupe, na meno yake yanaonekana meupe. Anatumia mswaki wake, kusafisha meno yake. Mswaki yake ni muhimu, kwa ajili ya afya ya kinywa.

Hili ni afya ya meno, inaonyesha daktari wa meno akifanya matibabu kwa mgonjwa. Daktari amevaa glavu na miwani ya kinga na anatumia vifaa vya matibabu kutibu meno ya mgonjwa. Matibabu ya meno ni muhimu kwa afya ya kinywa na inaweza kusaidia kuzuia magonjwa ya meno.

Huu ni afya ya meno, inaonyesha meno ya mtu kabla na baada ya matibabu. Juu meno yanapengo na huku chini pengo limejazwa na kuonyesha uboraji wa meno.

Hili ni afya ya meno. Inaonekana vifaa vya kutumia kung'oa jino limeandaliwa kwa meza na mhudumu. Mhudumu anaonekana ameshika vifaa mmoja kwa mkono huku amevaa kizuio inayosaidia kutengeneza jino.

Hili ni afya ya meno. Linaonyesha daktari wa meno, akifanya kazi kwa kutumia zana ya meno. Daktari amevaa glovu za bluu, na zana ya meno inaonekana kuwa ya juu. Mdomo wa mgonjwa inaonekana wazi na meno yanaonekana kufanyiwa kazi.

Hili ni afya ya meno. Inaonyesha mtu akiwa amefanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno. Mtu huyu amefungua mdomo wake na daktari wa meno amevaa glavu za buluu na anaonekana akifanya uchunguzi wa meno yake.

Hili ni afya ya meno. Inaonyesha mkono iliyovaa glovu ya bluu, ikishikilia vifaa vya meno, ikiwa ni pamoja na kioo cha mdomo, na vifaa vingine vya uchunguzi. Vifaa hivi hutumiwa na madaktari wa meno, wakati wa kuchunguza, na matibabu ya meno.

Huduma za dharura. Inaonyesha kundi la watu waliokusanyika katika eneo la wazi. Kuna watu wameketi, na baadhi yao wamevaa barakoa. Watu wawili wanaonekana wamesimama na wamevaa vesti zilizoandikwa Nutrition voluteer ikimaanisha kuwa, huenda wafanyakazi hawa hujitolea katika maswala ya lishe.

Hii ni hali ya kukabiliana na dharura na maafa. Hili ni gari la wagonjwa la huduma za dharura za matibabu, gari hili lina rangi nyeupe na mistari mwekundu na mweusi pia lina taa za dharura. Huduma za matibabu ya dharura ni muhimu sana kutolewa.

Hili ni dharura na maafa. Inaonyesha watu watatu wamevaa mavazi mekundu. Yenye alama ya msalaba mweupe. Wakisimama ndani ya maji. Hii inaweza kuwa picha ya wafanyikazi wa msaada, ya kibinadamu, wakisaidia wakati wa mafuriko.

Makabiliano ya dharura na maafa. Inaonyesha watu wakiwa wamesimama mbele ya gari la shirika linalotoa msaada wa dharura. Wanashilia mifuko ya chakula ikiwa ni sehemu ya jitihada ya kukabiliana na ukame nchini.

Hili ni hali ya dharura. Inaonyesha watu wakisaidiwa, na wafanyikazi wa msalaba mwekundu wakati wa mafuriko. Wafanyikazi wa msalaba mwekundu, wanaonekana wamevaa sare za shirika hilo. Wanaongoza watu wakipita maji yaliyofurika.

Hili ni la kukabiliana na dharura na maafa. Inainyesha gari la wagonjwa, likiendeshwa kwenye barabara yenye matope. Gari hili lina alama nyekundu ya msalaba ambayo ni ishara ya huduma ya matibabu.

Hili ni afya ya umma. Inaonyesha watu wakiosha mikono kwa kutumia kituo cha kunawa mikono cha tendo. Kituo hicho kina rangi ya kijani na kina sabuni ya maji maji. Watu wanaonekana kuwa na mask na wanajali afya yao.

Hili ni afya ya jamii. Inaonyesha soko lenye mazao mengi ya aina mbalimbali kama vile karati, nyanya, vitunguu, viazi na mboga nyinginezo. Mazao haya yamepangwa katika vikapu na yanaonekana kuwa mpya na tayari kuuzwa.

Hili ni afya ya mazingira, inayoonekana ni tupu la takataka. Tupu hili ya takataka zimejaa taka. Rangi yake ni nyeusi. Pia kando yake kuna maua na pia kuna majani chini yake.

Hili ni kilimo la majani chai, inaonyesha shamba kubwa la majani chai ililojaa chini ya anga ya buluu iliyo wazi na mawingu mepesi. Upeo wa macho imejaa miti iliyofifia na kuashiria kuwa shamba hilo linaweza kuwa katikati la eneo la mashamba.

Huu ni afya ya mazingira. Inaonyesha mandhari ya chini ya maji. Maji yanaonekana kuwa safi na ya bluu na matumbawe yana rangi mbali mbali ikiwa ni pamoja na nyeupe, peike na zambarau. Kuna samaki wachache wanaoweza kuonekana wakizunguka kwenye miamba.

Hili ni afya la umma. Inaonyesha kundi la watu wakiwa kazini wakichimba shimo ardhini. Watu hawa wanaonekana wakifanya kazi ya bidii wakitumia majembe na vifaa vingine vya uchimbaji. Mandhari inaonekana kuwa ya udongo na nyasi ikionyesha kuwa shughuli hii huenda inafanyika nje ya mji au katika eneo la mashambani.

Vifaa vya matibabu. Inaonyesha kitanda cha watoto wachanga chenye taa kupasha joto. Kitanda kina fremu ya chuma na magurudumu na godoro la buluu. Kuna taa juu ya kitanda, ambayo hutumia joto. Kitanda kiko kwenye chumba chenye kuta nyekundu, na pazia.

Hili ni faili ya hati zilizoandaliwa. Hati zinaonekana kuwa zimefungwa kwa binder ya pete tatu. Faili hii inaweza kuwa na aina mbalimbali za nyaraka kama vile ripoti, barua au data. Hati zinaonekana kuwa zimechapishwa kwenye karatasi nyeupe.

Hii ni vifaa vya matibabu. Inaonyesha chupa ya Diarim surgical spirit ambayo ni dawa ya kuuwa viini na kusafisha majeraha. Inatumika kwa huduma ya kwanza na matumizi ya upasuaji. Dawa hii inaasilimia sabini ya pombe.

Hizi ni vifaa vya matibabu inaonyesha rundo la magodoro meusi yaliopangwa. Magodoro haya yanaweza kuwa ya matumizi ya hospitali inaonekana yako katika eneo la wazi.

Hizi ni vifaa vya matibabu. Inaonyesha chumba chenye vifaa vya matibabu. Kuna mashini kubwa iliyowima upande wa kushoto na meza upande wa kulia. Pia kuna masanduku mawili meupe ukutani. Chumba kinaonekana kuwa cha hospitali au kituo cha matibabu.

Hizi ni vifaa vya matibabu na usambazaji. Inaonyesha maabara yenye vifaa vya kisayanzi. Kifaa kikuu kinachoonekana ni darubini, iliyowekwa juu ya meza. Karibu na darubini, kuna kifaa kingine kikubwa cha rangi ya kijani na nyeupe, kinachoonekana kua sehemu ya mfumo wa uchaguzi.

Mhudumu wa afya. Inaonyesha mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na sare za kazi akionekana katika mazingira yanayofanana na hospitali. Kuna vifaa vya umeme ukutani na kiti kinachoonekana upande mmoja.

Afya ya kiakili. Inaonyesha watoto wawili wamesimama juu ya rundo la takataka, wakitazama makaazi duni yaliyoenea. Mandhari yanaonyesha hali ya maisha magumu na umaskini. Watoto hao wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana kuwa na wasiwasi.

Huyu ni mwanamke anaonakena kuwa na mafikra mingi , nguo aliyovaa ni aina ya nyekundu akiwa amesuka nywele mkononi mwake anaonekana kushika uso , hapo kando kwake kuna saa mbili iliyoekwa.

Hizi ni dawa za kisasa. Inaonyesha pakiti ya vidonge vya Acetaminophen. Pakiti hii ina vidonge ishirini, vilivyoandaliwa katika blister ya foil . Acetaminophen ni dawa ya kupunguza maumivu na homa.

Hili ni dawa ya kisasa. Inaonyesha picha ya Fenbid Gelly , ambayo ni dawa ya kupunguza maumivu. Inatumika kupunguza maumivu na uvimbe inayosababishwa na majeraha, misuli, kuumwa na maumivu ya viungo. Dawa hii ina Brufeni kama kiungo kikuu.

Hili ni mpangilio ya matibabu ya mgonjwa. Inaonyesha mtoto akipokea chanjo ya polio. Chanjo hii hupewa kwa njia ya mdomo, mdomoni. Polio ni ugonjwa hatari inaoweza kusababisha kupooza hata kifo.

Ni mgonjwa na utaratibu wa matibabu. Inaonyesha mhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo ya polio. Mhudumu huyu amevaa kofia na sare za shirika la afya duniani. Chanjo hii inatolewa kwa watoto wadogo kuzuia ugonjwa wa polio. Kampeni za chanjo ya polio zimefanyika nchini Kenya mara kadhaa hivi karibuni.

Hili ni afya na matibabu ya watoto. Inaonyesha daktari, mtoto na mama mtoto. Daktari anaonekana akishika sindano huku anadunga mtoto kumpa dawa ili apone.

Hili ni afya na matibabu ya watoto. Inaonyesha watu wenye wamekaa huku wanashika watoto. Mmoja wao amesimama huku ni anafunza wamama hawa kuhusu afya ya watoto. Watoto wote wanakaa kusimama huku mmoja amelala.

Hili ni matibabu ya watoto, inaonyesha mgonjwa akichukuliwa sampuli ya damu kutoka kwa kidole chake. Mhudumu anayechukua damu, amevaa glovu za matibabu na damu inachukuliwa kwa kutumia kifaa kidogo.

Huyu ni daktari ya watoto. Inaonyesha mfanyikazi wa afya akimpea mtoto chanjo ya matone mdomoni. Hii ni hali ya kawaida katika juhudi za afya ya umma za kuzuia magonjwa za kuambukizana. Chanjo ni muhimu kwa afya ya watoto na jamii kwa ujumla.

Huyu ni daktari ya watoto, kuna mtoto, daktari na mama mtoto. Daktari anaonekana kutibu mtoto kwa kudungia dawa na sindano, daktari amevaa nguo ya mweupe.

Hili ni afya ya umma na usafi. Inaonyesha mwanamke akiwa amevalia barakoa akitumia simu yake huku maji yakimiminika kutoka kwenye bomba kuenda kwenye makopo ya maji. Kuna mtu mwingine pia amevalia barakoa anaonekana kupitia dirishani. Hii inaeza kuonyesha kituo cha majii ambapo watu wanachota maji huku wakiwa wamezingatia usalama na afya.

Hili ni afya ya umma na usafi inaonyesha watu wawili wakijaza maji kutoka bomba, kuna mtu mmoja anayesimama nyuma ya dirisha na mwingine anajaza mabomu mawili ya maji madogo mengi ya maji yamepangwa kwenye rafu ya nyuma ya dirisha.

Afya ya umma. Inaonesha kundi la wanafunzi na mtu mzima kwenye eneo linaloonekana kama shule wakiwa wamesimama karibu na kituo cha kunawia mkono. Mwanafunzi mmoja anaosha mkono yake huku mwingine akisubiri zamu yake.

Huu ni mchezo. Inaonyesha mchezaji wa raga akipokea matibabu kutoka kwa mhudumu wa afya. Mchezaji amevaa kofia ya kinga na jezi nyeupe huku mhudumu wa afya amevaa koti la kijani kibichi lenye maandishi medic .

Huu ni mchezo na madawa. Inaonyesha mtu amebeba begi jeusi la Nike na mpira wa kikapu. Mtu huyu anaonekana amevaa shati jeupe. Begi lina alama ya nike ya rangi ya kijani kibichi. Mpira wa kikapu una rangi ya kahawia. Picha inaonekana kuwa imepigwa katika chumba cha mchezo au ukumbi wa mchezo.

Hivi ni vifaa vya michezo. Inaonyesha seti ya kettle bell ambazo ni vifaa vya mazoezi ya usani. Picha inaonyesha kettle bell kadhaa zikiwa zimepangwa kwenye sakafu ya nyumba. kettle bell ni vifaa vya kawaida vya mazoezi na hutumiwa kwa mazoezi mbalimbali ya nguvu na uimara.

Hili ni mchezo ya wavu. Wavu wa mpira wa pete unaotumika katika mchezo wa netiboli . Wavu huu una pete ya chuma na wavu mweupe na rangi ya bluu na nyekundu. Hukuwa kwenye ukuzo na hutumiwa kurusha mpira ilikufunga pointi .

Hizi ni dawa za kiasili. Inaonyesha miti mirefu iliyo na majani mengi na anga inaonekana kupitia matawi. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia matawi na kuleta rangi tofauti za kijani na nyeupe.

Hili ni dawa za kiasili. Inaonyesha kichaka chenye majani mengi na maua meupe. Majani yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na kuna baadhi ya matawi yanayoonekana kuwa kavu. Mimea hii imeweza kuwa inapatikana katika bustani au porini.

Hili ni dawa ya kiasili. Inaonyesha mti wenye majani mengi. Majani ni ya kijani na yanaonekana kuwa na afya. Mti unaweza kuwa aina ya mti wa starlings .Mti hii inapatikana katika maeneo mengi ya Afrika mashariki ikiwemo Nairobi.

Dawa za kiasili, inaonyesha mti mwenye majani mengi na matunda ambayo yanaonekana kuwa maembe. Miti mingi huonekana katika maeneo mbalimbali.

Hili ni dawa la kienyeji. Inaonyesha mti mrefu wenye majani mengi ikiwa imesimama katika eneo la wazi. Kuna miti mengine na nyumba kwa mbali ikiashiria kuwa mazingira ni ya kijani na pengine ni ya mashambani.

Hili ni dawa za kienyeji, inaonyesha mimea wenye majani ya kijani na maua yanayofanana na mpira. Mimea huonekana kuwa na matawi mingi na majani yanayochanganyika. Maua yaonekana kuwa katika hatua tofauti za ukuaji. Baadhi yakiwa baado yamefungwa yamekimya yakiwa yameanza kufunguka.